Duka kubwa la kisasa lenye makabati yaliyotengenezwa kwa vioo maalumu. Lipo kwa ajili ya kuuza pembejeo na dawa mbalimbali za kilimo pamoja na wanyama ili kutibu na kuondoa wadudu waharibifu pamoja na magugu, ili kuleta mazao bora na afya bora kwa wanyama wengi.

Mama mtu mzima aliyepo ndani ya duka dogo linalotumika kuuza pembejeo mbalimbali za kilimo, ambazo zimehifadhiwa na kupangwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa mbao, ili kununuliwa na wakulima mbalimbali.

Wafanyakazi wawili waliyovaa kofia za kuzuia au kuwakinga kutokana na madhara mbalimbali, wakiwa ndani ya kiwanda cha kutengenezea mbolea za kisasa kutoka kampuni ya "Fea" wakizipitisha mahali, ili ziweze kushonwa vizuri na kufungwa kwa ajili ya kupelekwa mashambani.

Pakiti iliyotengenezwa kwa mfumo wa kisasa kutoka kampuni ya "XTRA MALI", ambayo husaidia afya bora na mazao mazuri, kutoka kwa mbuzi na kondoo juu ya madini maalumu yaliyobebwa yenye uzito wa kilogramu moja.

Wakulima watatu: wa kike kwa wa kiume wameshikilia mifuko yenye mbolea na pembejeo zinazotumiwa katika kilimo, kwa ajili ya ukuzaji na ustawishaji wa mimea ili kupata mazao bora.

Meza ndogo iliyotengenezwa kwa mbao pamoja na viti viwili kuzunguka eneo hilo, ikiwa na dawa pamoja na pembejeo mbalimbali za kilimo zinazotumika kutibu mimea na wanyama kutoka kwa wadudu waharibifu na magonjwa mbalimbali.

Chupa nyeupe yenye kifuniko imebeba dawa iitwayo "Taktic", inayotumika kutibu mange na chawa kwa ng'ombe, kondoo, na nguruwe; ina ujazo wa lita moja. Inaashiria iwekwe mbali na watoto kwa sababu ya madhara yanayotokana na matumizi yasiyo rasmi.

Wakulima wawili wa kiume wakichanganya udongo na mbolea yenye rutuba, tayari kupeleka shambani ili kusaidia ukuaji wa mimea na kuleta mazao bora na mengi.

Duka dogo lenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao, yakiwa na pembejeo pamoja na dawa mbalimbali zinazotumika kutibu: wanyama, mifugo na mimea mbalimbali; itokanayo na kilimo pamoja na ufugaji.

Mkulima wa kiume amesimama nyuma ya mifuko iliyojazwa mahindi makavu, yaliyovunwa kutoka shambani, tayari kusafirishwa Kwa chombo cha usafiri kilichoegeshwa nyuma yake na kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mkulima wa kike amesimama pembezoni mwa shamba kubwa la mahindi, huku mengine yakiwa yameanikwa juu ya turubai kubwa, tayari kupelekwa viwandani ili ya pukuchuliwe na kusagwa kuwa unga unaotumika kupikia chakula cha binadamu na wa wanyama wengine.

Mkulima aliyechuchumaa tayari kupanda mmea aina ya mgomba, katika ardhi iliyowekewa majani ya miti kuwa kama mbolea dumu la maji kwa ajili ya umwagiliaji baada ya kupanda zao hilo

Mkulima wa kiume aliyevalia tisheti ya kijivu, amechuchumaa katikati ya shamba kubwa na kukata tikiti katikati kuangalia kama limeiva na kukomaa, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mimea mikubwa aina ya migomba, inayozalisha zao la ndizi, imestawi vizuri na kufungwa kwa mifuko ili kuzuia wadudu waharibifu, tayari kukua na kuleta zao hilo vile linavyotakiwa, ili lipelekwe sokoni, pia litumike kama chakula linapohitajika.

Wakulima wa kike kwa wa kiume wakitoa mananasi kwenye matenga ya kisasa yenye rangi nyeusi, na kuyaweka ndani ya boksi ya kisasa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na viwandani, ili kutengeneza juisi na matunda mengine.

Mkulima wa kiume aliye vaa viatu aina ya magambuti akigusa na kukagua zao la nyanya kama zimekomaa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, hutumika kupikia aina tofauti tofauti za vyakula pia hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zingine kama nyanya za kusaga.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti katikati ya shamba kubwa la viazi mbatata wakivuna na kuvikusanya eneo moja, ili viweze kusafiririshwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo kwa wateja na watumiaji mbalimbali.

Wakuliima mbalimbali waliopo sehemu maalumu inayotumika kuuza zao la mikungu ya ndizi kwa wateja wanaohitaji, tayari kupeleka nyumbani kwa ajili ya kupikia au kuvundika ili iive na kuliwa kama matunda.

Mkulima aliyeshikilia chepeo akifungua mifuko mbalimbali iliyobeba zao la biashara aina ya kahwa na kuchambua kwa umakini kabla ya kupeleka kiwandani kwa ajili ya kumenya pia kusaga ili kutoa bidhaa mbalimbali zitokanazo na zao hilo la biashara.

Wakulima wawili wamesimama katikati ya shamba la mahindi, huku wakigusa matunda aina ya maembe ili kujua kama yamekomaa au kuiva, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kutumika kutengenezea juisi pia huliwa kama tunda lenyewe.

Viazi mbatata vilivyovunwa na kukusanya katikati ya shamba baada ya kukomaa, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo wakati mimea mengine ikiachwa na kuendelea kukuwa. Mazao haya huleta faida miwilini hasa yanapoliwa kama chakula.

Mkulima wa kike ameshikilia chombo cha plastiki kilichojaa zao la kibiashara. liitalwo kahawa baada ya kukomaa na kuvunwa tayari kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Migomba mingi iliyoota pembezoni mwa makazi ya watu, ikiwa na chipukizi ndogo ndogo, pia mikungu ya ndizi mikubwa iliyostawi, tayali kwa kuvunwa kwaajili ya chakula cha binadamu, au kupelelwa sokoni baada ya kuiva kama matunda mengine.

Mkulima wa kiume amechuchumaa katikati ya shamba kubwa la mipapai ambayo lina matunda hayo mengine yaliyoi na kukomaa, tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa matumizi yanayo hitajika, pia viwandani kwa ajili ya juisi.

Wakulima wawili wakike kwa wakiume, wamesimama pembezoni mwa mti mkubwa wa matunda aina ya maembe huku wakiwa wameshikilia mengine yaliyokomaa na kuiva tayari kwaajili ya kuliwa au kutengenezewa juisi, pia kupelekwa viwandani na sokoni kwa mauzo.

Miti ya mimea aina ya mipapai iliyopandwa kwa mstari juu ya ardhi yenye rutuba, ikiwa imeotesha na kukuza matunda hayo kwa wingi tayari kuvunwa baada ya kuiva na kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima mbalimbali wa kike waliopo katikati ya shamba, wakikusanya viazi mbatata ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo kwa wateja watakaohitaji.

Mkulima wa kike ameshikilia mahindi matatu yenye rangi ya njano yaliyokauka, tayari kupondwa na kutolewa katika magunzi ili yahifadhiwe na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Pia kupelekwa kiwandani kusagwa ili yatoe unga.

Wakulima mbalimbali wakivuna, kukusanya na kuyaweka mahindi katika viroba, tayari kuyasafirisha kwenda kukaushwa ili yapelekwe sokoni na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji.

Wakulima wanne wa kike na wa kiume waliovalia mavazi kijani na nyekundu wakiwa na matenga ya njano wakivuna matunda aina ya maparachichi, na kuyakusanya sehemu moja tayari kuyapeleka sokoni na viwandani.

Mkulima amechuchumaa katikati ya shamba kubwa la mipapai, huku akikagua na kuangalia kama imekomaa na kuiva, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo kwa wateja watakaohitaji.

Bustani kubwa yenye mimea aina ya nyanya zilizokomaa na kuivaa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Zao hili hutumika kupikia chakula, pia kutengeneza kimiminika kitumikacho kwenye chakula kama chipsi.

Wakulima wawili wameshikilia matenga ya kisasa; ndani yake wameweka mbogamboga aina ya spinachi ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo, mazao haya hutupatia vitamini mwilini kwa ajili kutukinga na magonjwa mbalimbali.

Wakulima tofautitofauti (wa kike kwa wa kiume) wakiwa wamebeba ndoo kubwa zilizojazwa zao la biashara liitwalo kahawa, wakitoa shambani baada ya kuvuna na kukusanya sehemu moja kwa ajili ya usafirishaji kwenda viwandani kwa mchakato unaofuata.

Mkulima wa kiume aliyevalia vazi la kijani, akiwa katikati ya shamba la migomba, ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi aliouvuna baada ya kukua na kukomaa, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wakiume amesimama chini ya mti wa matunda aina ya maparachichi, akiwa ameshikilia moja akiangalia kama linaweza kuwa limekomaa tayari kwa kuiva au kuvundikwa, pia kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima mbalimbali wa kike kwa kiume wakivuna zao la biashara aina ya mahindi, huku wakikata na kukusanya mabua tayari kuyachoma pia kupeleka nyumbani kama chakula cha mifugo.

Zao la biashara aina ya vitunguu vilivokua na kukomaa kwenye ardhi yenye rutuba pamoja na mabomba yaliyopitishwa mahali apo ili kuruhusu kilimo cha umwagiliaji, hivi husaidia pia hutumika kupikia chakula na kuleta radha tofauti.

Wakulima wanne waliopo ndani ya shamba kubwa la migomba wakijaribu kuizuia ili isidondoke, baada ya kuzalisha ndizi kubwa zilizopo kwenye mikungu mbalimbali tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mazao aina ya pilipili yaliyooteshwa kwa mfumo wa kisasa kwenye ardhi yenye rutuba, iliyozungushiwa mifuko mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhia, tayari matunda hayo yamekomaa ili kupelekwa sokoni ambayo ni pilipili.

Shamba kubwa lenye mimea aina ya mipapai iliyozalisha matunda haya makubwa na mengine yakiwa yamedondoka chini kuashiria kuwa yameiva na kukomaa, tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni au viwandani kwa ajili ya kutengenezea juisi.

Mkulima wa kiume amesimama katikati ya shamba kubwa linalotoa zao la kahawa, ambapo akikagua na kuzichunguza kama zimekomaa na kuiva, tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya mchakato wa kumenya ili kuzipeleka sokoni.

Mkulima wa kiume mwenye mavazi ya bluu mpauko akiwa ameshikilia tikiti kubwa, na mengine yaliyopo chini kuonyesha yamekomaa pia yameiva tayari kupelekwa sokoni, kwa ajili ya mauzo au viwandani ili kutengenezea juisi.

Mkulima wa kike amesimama pembezoni mwa gari kubwa lilolobeba matunda aina ya mananasi, tayari kuyapeleka sokoni, pia viwandani kwaajili ya kuuzwa na kutumika kutengenezea juisi mbalimbali.

Wakulima mbalimbali wakikusanya vitunguu ambavyo vinevunwa kutoka kwenye shamba kubwa, tayari kuwekwa kwenye magunia na kusafrishwa hadi sokoni, kwa ajili ya mauzo mbalimbali kwa wateja wanaohitaji.

Wakulima wawili wa kike kwa wa kiume wakikusanya mahindi baada ya kuyatoa kwenye mabua ili yakaushwe kwa mwanga wa jua, na baadae kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo kwa wateja mbalimbali.

Mkulima aliyevaa mavazi meusi ameshikilia kindoo kidogo cha plastiki baada ya kuvuna matunda aina ya nyanya, zilizokua katikati ya shamba kubwa lenye mimea hiyo iliyowekewa kamba na miti kwa ajili ya ukuaji.

Mkulima wa kike amesimama pembezoni mwa mahindi ya njano ambayo yamekusanya sehemu moja ili yakauke kabla ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa pia yakisubiri kupukuchuliwa tayari kupelekwa mashineni au kiwandani kwa ajili ya kusagwa na kutoa unga.

Eneo maalumu kwa ajili ya kukausha mahindi, kwa kutumia mwanga asilia wa jua, yakiwa yamening’inizwa katika miti iliyogongelewa, mfumo wa kichanja, ili kuruhusu mwanga huo kupenya.

Wakulima mbalimbali (wa kike kwa kiume) wakiwa pembezoni mwa shamba kubwa, huku wakibeba ndoo zilizo na zao la biashara aina ya kahawa baada ya kuvunwa na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya kukaushwa na kusafirishwa kwenda kiwandani kwa mchakato unaofuata.

Mkulima wa kiume amesimama katikati ya bustani kubwa yenye mbogamboga aina ya kabichi, zilizostawi kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Akikagua na kuangalia maendeleo ya ukuaji wa mimea hiyo ili kupata mazao bora.

Mkulima akijaribu kuelekeza zao aina ya nyanya, lifate kamba zilizowekwa ili kusaidia ukuwaji, wakati zingine zikiwa zimeiva tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa matumizi mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume amesimama katikati ya shamba huku ameshikilia pilipili hoho mkononi, zingine zilizovunwa na kukusanywa kwenye magunia, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, pia viwandani ili kuhifadhiwa na kusindikwa.

Wakulima wawili wakikagua na kuchambua nyanya zilizo nzuri na kuziweka kwenye matenga maalumu ili zisafirishwe kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo ambapo hutupatia kipato na pia hutumika kupikia chakula.

Mkulima akikusanya mazao aina ya karoti, yaliyovunwa shambani na kuyaweka safi na salama kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa, kuwa na virutubisho mbalimbali vinavyotusaidia kuweza kuona vizuri hasa tunapotumia.

Wakulima mbalimbali wakike kwa wakiume wakichambua kwa ufasaha na umakini zao aina ya kahawa, lililovunwa baada ya kukomaa tayari kupelekwa viwandani ili kufanyiwa mchakato unaofaa na kutoa bidhaa zitokanazo na zao hilo.

Wakulima wawili waliopo katikati ya shamba kubwa la kabichi, wakikagua na kung'oa majani yasiyohusika juu ya ardhi hiyo, huku mabomba mbalimbali yamepitishwa, yakimwaga maji ili kueneza unyevu ndani ya shamba hilo wakati wote.

Bustani kubwa ya kisasa yenye mbogamboga na mimea mingine iliyooteshwa kwa mistari, pia ardhi yenye rutuba inayotumika ndani. Paa linaloruhusu mwanga wa jua kupita ili kusaidia ukuaji na urutubishaji.

Shamba kubwa lenye mimea ya mazazo ya maharage iliyopandwa kwa mistari juu ya ardhi nyeusi yenye rutuba, kukiwa na mabomba mbalimbali yaliyopitishwa ili kuhakikisha umwagiliaji ambapo haihitaji mvua kukua.

Vikopo vidogo aina ya vikombe vyenye rangi nyeusi vimetumika kuzalishia mbegu mbalimbali, ambavyo vimejazwa udongo wenye rutuba vilivyowekwa juu ya meza pembezoni mwa dirisha linalo ruhusu mwanga kupita ili kusaidia ukuaji.

Wakulima wanne wenye rika tofauti, wa kike kwa wa kiume, wakipanda mbegu za mimea juu ya udongo wenye rutuba, rangi nyeusi, uliowekwa kwenye meza au kichanja kilichotengenezwa kwa miti, tayari kuotesha mimea.

Mmea mkubwa aina ya mgomba wenye chipukizi pembeni, ukiwa na mkungu mkubwa wa ndizi ulioning’inia, ukizidi kukuwa tayari kuvunwa na mkulima kupelekwa sokoni kwa mauzo au kwa ajili ya chakula.

Shamba kubwa lenye mimea iliyoota juu ya ardhi yenye rutuba kukiwa na mabomba yanayotumika kusambaza maji na kuruhusu hali ya unyevu wakati wote katika eneo hilo.

Shamba lenye matuta madogo yaliyojaa maji kukiwana mabomba mbalimbali yanayotumika katika umwagiliaji, mimea iliyochipua hasa na kuzidiwa na unyevu uliopo ndani ya eneo hilo.

Mkulima wa kiume amechuchumaa katikati ya shamba kubwa la matikiti yaliyovunwa tayari, huku akiwa amepasua moja katikati kuangalia kama limekomaa na kuiva, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo au kiwandani kutengenezea juisi.

Shamba kubwa lenye mimea aina ya mipapai iliyooteshwa kwa mistari. Matunda yake yameanguka chini, kuashiria kwamba yamekomaa, pia yako tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa. Pia, viwandani kutengenezewa bidhaa na juisi mbalimbali.

Mashine za kisasa zilizopo ndani ya bustani kubwa, inayotumika kuotesha na kukuzia mimea mbalimbali iliyowekwa katika matenga meusi ya plastiki yenye rangi nyeusi, paa linaloruhusu mwanga kupita kwa ajili ya ukuaji.

Matrekta mawili yenye rangi ya kijani yakiwa katikati ya shamba huku yakilima kwa kufwata utaratibu unaotakiwa, tayari ili kupanda mimea mbalimbali kwa ajili ya kupata mazao bora. Kurahisisha kilimo hasa kwa kushughulikia eneo kubwa kwa wakati mfupi.

Trekta dogo la kisasa liitwalo katapila, likitumika kukata na kukusanya nyasi mbalimbali kwa ajili ya kusafisha shamba, pia kwenda kutumika kama chakula cha kulishia mifugo wafugwao majumbani.

Jembe la kisasa lenye rangi nyekundu, liunganishwalo kwenye trekta. Hutumika kutifua na kulima kwenye udongo, tayari kwa ajili ya kupandwa mbegu mbalimbali ili kutoa mazao yanayohitajika.

Bustani kubwa ya kisasa iliyogawanywa katika makabati mbalimbali zinatumika kuotesha mboga mboga za aina tofauti, taa zinazotoa mwanga kama wajua ili kurahisisha ukuaji na urutubishaji wa mimea hii.

Eneo kubwa la bustani ya kisasa iliyotengenezwa kwa vifaa mbalimbali, ambavyo hutumika kukuzia na kuotesha mimea mbalimbali. Pia mashine za kisasa zinazotumika katika umwagiliaji ili kuhusisha ukuaji bora.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa na jembe nyuma, yake tayari kwa ajili ya kupalilia shamba kubwa la mimea mbalimbali lililolimwa tayari, ili kuzuia magugu na kusaidia ukuaji kupata mazao mengi.

Trekta kubwa la kisasa linalotumika kung'oa na kukusanya majani katika mafungu, tayari kupelekwa sehemu maalumu kwa ajili ya vyakula vya mifugo mbalimbali, wafugwao majumbani kama ng'ombe, mbuzi na kondoo.

Bustani ya kisasa iliyotengenezwa kwa vifaa maalumu na mashine mbalimbali, zinazo saidia ukuaji na uoteshaji wa mbegu na mbogamboga, taa zinazotoa mwanga mithiri ya jua ili kuruhusu ukuaji.

Mkulima wa kiume aliyevalia mavazi myeusi pamoja na viatu aina ya magambuti, akiwa ameshikilia mashine ndogo inayotumia mafuta aina ya katapila, ikimsaidia kutifua udongo kwa ajili ya kupanda mimea mbalimbali ili kupata mazao.

Mashine ya kisasa, yenye mfumo trekta dogo liitwalo katapila, likivuna na kukusanya majani ili kupelekwa kwa ajili ya chakula cha mifugo mbalimbali wafugwao nyumbani, kama; ng'ombe, mbuzi na kondoo wa kisasa.

Mkulima wa kiume ameshikilia trekta dogo aina ya katapila huku akitifua udongo kwenye maji aina ya mfinyanzi tayari kwa kupanda zao aina ya mpunga ili kuleta mazao bora na mavuno mengi

Bwawa dogo la kisasa lililojengwa kwa ustadi pia mabomba yanayoruhusu maji kuingia na mengine kutoka, likitumika katika ufugaji wa samaki wadogo ili wakuwe na kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo.

Samaki wadogo wenye rangi ya njano na nyeusi wakiwa katikati ya chombo kilichotengenezwa kwa vioo vyenye maji ndani yake, wamefugwa kwa ajili ya chakula pia kwa ajili ya maonyesho, mimea imeoteshwa ndani ili kuwapatia chakula.

Sanduku kubwa lililotengenezwa kwa kisasa kwa kutumia vioo na kuta mbalimbali, likitumika kufugia samaki kwa ajili ya maonyesho na chakula; wamewekewa vitu mbalimbali ambavyo huonyesha mandhari kama ya baharini.

Samaki mbalimbali waliopo ndani ya maji yaliyojengewa na kuwekewa hifadhi kwa kutumia kioo kinachoonyesha, wakiwa ndani na kupewa chakula kama mifugo wengine wanaofugwa na binadamu; hutumika kama chakula pia kwa maonyesho.

Tenga kubwa la kisasa lililopitishiwa mabomba na maji linalotumika kukuzia na kuzalisha samaki wadogo, ili waweze kupelekwa kwenye mabwawa makubwa kwa ajili ya ufugaji wa viumbe hao ambao hutumika kama chakula pia huuzwa sokoni.

Karo dogo lenye umbo la duara lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa pamoja na mimea mbalimbali iliyooteshwa juu ikitumika kama chakula cha samaki wanaofugwa; mabomba mengi ya kupitisha maji pia kutoa kimiminika hicho endapo kitakuwa kimechafuka ili kuruhusu mazingira bora kwa viumbe hao.

Sanduku kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa vioo likiwa na mimea mbalimbali lililowekwa kama chakula cha samaki wafugwao, hutumika kama maonesho pia kwa chakula cha watu mbalimbali.

Njia iliopo katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu pamoja na nyasi za kijani, kukiwa na mishale kuelekeza eneo maalumu la kupita pale mtu anapokua anazuru eneo hilo.

Mwanamme mmoja ameshikilia mche wa mti tayari kuupanda baada ya kukata mmea mwengine. Hii huonyesha utunzaji wa misitu ili kuleta mazingira bora.

Watu mbalimbali wakiwa katika bustani yenye viunga mbalimbali vikitumika kuotesha na kukuza miti inayotumiwa kupandwa ili kukuza misitu ya kupandwa. Pia husaidia kuleta hali ya hewa iliyosafi na kivuli kwa binadamu na wanyama wengine.

Watu mbalimbali wa kike kwa wa kiume wakimwagilia miti wengine wakichukua miche hiyo ili kwenda kuipanda kwa ajili ya misitu ya kupandwa, kuweka mazingira safi na hali ya hewa iliyo bora.

Wakulima mbalimbali pamoja na watu wengine (wa kike kwa wa kiume) wakipewa elimu juu ya ukuzaji na upandaji wa miti, juu ya misitu ya kupandwa, ili kusaidia mandhari nzuri pamoja na hali ya hewa iliyo safi.

Njia nyembamba iliopita katikati ya msitu mkubwa, wenye miti mirefu ya kijani kibichi, nyasi fupi ambazo zimeota pembezoni, mazingira yaliyo tulivu na hali ya hewa ya kuvutia yenye utulivu.

Mboga mboga aina ya chainizi zilizooteshwa kwa kilimo kinachohusisha kimiminika aina ya maji, yenye virutubisho ili kusaidia ukuwaji pasipo na udongo.

Mbogamboga aina ya spinachi, zimeoteshwa katika mabomba ya kisasa, pia hutumia maji na siyo ardhi. Hivyo, mimea hiyo huweza kukua kwa virutubisho vinavyowekwa ndani ya vimiminika hivyo, vilivyoko ndani ya mirija hiyo.

Mbogamboga aina ya chainizi zilizooteshwa kwa mistari, kwenye mabomba ya kisasa, ndani ya bustani ambayo hutumia kilimo cha maji yaliyowekewa virutubisho ili kusaidia ukuaji.

Mbogamboga aina ya chainizi zimeoteshwa kwa kilimo cha maji yanayopitishwa katika mabomba ya kisasa ndani ya bustani kubwa iliyowekewa uzio na paa, linaloruhusu mwanga wa jua kupenya ili kuruhusu ukuaji na urutubishaji wa mimea hiyo.

Mboga mboga mbalimbali zilizooteshwa juu ya bati lililowekwa katika mfumo wa matuta madogo, ambayo kuna sehem zilizowekewa mawe kwaajiri ya kuzuia maji, ili kusahidia ukuaji wa mimea hio.

Mbogamboga aina ya spinachi zimeoteshwa ndani ya mabomba maalumu kwenye bustani ya kisasa, kwa kutumia maji yaliyowekewa virutubisho sawa na vinavyopatikana ardhini. Paa linaloruhusu mwanga wa jua kupenya ili kusaidia ukuaji.

Mabomba madogo ya kisasa yaliyotobolewa katika matundu kwa ajili ya ukuzaji na ustawishaji wa mbogamboga mbalimbali kwa kutumia maji yaliyojazwa virutubisho, ili kusaidia ukuaji wa mbogamboga hizo, haihitaji udongo.

Mbogamboga zimeoteshwa kwa kutumia kilimo kisichohusisha udongo bali huhusisha maji yenye virutubisho mbalimbali, hasa katika mabomba ya kisasa yaliyopangiliwa kwa mistari minyoofu na mwanga wa jua ili kuendeleza ukuaji.

Wakulima wawili wakikagua zao aina ya pilipili iliyooteshwa katika bustani ya kisasa iliyofunikwa kwa paa jeupe linalopitisha mwanga wa jua, ilikuhakikisha ukuaji pia kamba ndefu zinazosaidia mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Mbogamboga aina ya chainizi zilizooteshwa kwa kilimo cha kisasa kwa kutumia maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali, ili kusaidia ukuaji, hakika yanapendeza na mavuno mengi hupatikana kutokana na njia hii ilivyo bora.

Mkulima amenyanyua mimea miwili ambayo hukuzwa na kuoteshwa kwa kilimo kinachohusisha maji kisichohusisha udongo, pia virutubisho huwa vimewekwa ndani ya kimiminika ili kusaidia katika ukuaji.

Bustani kubwa ya kisasa iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku ikiwa na mboga zilizooteshwa kwa njia ya mistari na safu zilizonyooka. kukiwa na paa kubwa lililotengenezwa kwa turubai linaloruhusu mwanga wa jua kupita kusaidia ukuaji.

Shamba kubwa lenye mboga aina ya kabichi zilizopandwa kwa mistari kwenye ardhi yenye rutuba, tayari kuruhusu ukuaji na mavuno mengi kwa wakulima ili kupelekwa sokoni pia viwandani kwa ajili ya mchakato mwingine.

Kiwanda kikubwa kinachochakata mazao kama vile nyanya, yakipitishwa eneo maalumu kwa ajili ya kuchambuliwa na kukatwakatwa katika vipisi, ili kufuata mchakato wa hatua inayofuata, tayari kuzalisha bidhaa kama unga wa nyanya au kimiminika.

Eneo kubwa linalotumika kufugia ng'ombe wa kisasa lililogawanywa katika vyumba vidogo kwa kutumia nondo za chuma; vyakula vilivyowekwa kwa ajili ya kuliwa, mifugo hii hutusaidia kupata nyama na maziwa yanayoweza kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Bustani kubwa ya kisasa iliyo zungushiwa turubai lenye rangi nyeupe itumikayo kuotesha mbogamboga pamoja na mimea mbalimbali, paa hilo huruhusu mwanga wa jua kupenya ili kusaidia ukuaji.

Bustani kubwa ya kisasa yenye mimea na mbogamboga zilizooteshwa na mistari, pia zimekomaa na kutoa mazao tayari kwa kuvunwa ina eneo kubwa lililozungushiwa paa linaloruhusu mwanga wa jua kupenya.

Bustani kubwa yenye mbogamboga aina ya kabichi zilizopandwa juu ya ardhi yenye rutuba, tayari kukua na kuleta mazao bora kutokana na hali ya hewa inayosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Bustani kubwa ya kisasa iliyootesha mimea ya nyanya pamoja na matunda yenyewe, yaliyo komaa na kukua yakisubiliwa kuiva ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Yapo katika mistari minyoofu pia paa lililoezewa kwa ustadi linaloruhusu mwanga wa jua kupenya kusaidia ukuaji.

Bustani kubwa ya kisasa yanayotumika kuotesha na kukuuzia mboga mbalimbali na mimea, ambayo imepangwa kwa mstari paa lenye rangi nyeupe linaloruhusu mwanga wa jua kupita ili kuendeleza ukuaji.

Matenga maalumu ya kisasa yanayopitishwa na mashine maalumu kiwandani yakiwa na nyanya ndani yake, ili kupelekwa kwa mchakato unaofuatwa hasa kuwekwa kwenye mapakiti baada ya kusagwa au kuwekwa kwenye hali ya kimiminika ambacho hutumika katika vyakula kama chipsi.

Shamba kubwa lenye mboga mboga aina ya kabichi zilizopandwa kwa mistari juu ya udongo wenye rutuba, zikisubiriwa kukua na kukomaaa ili kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Zizi kubwa la kisasa lililogawanywa katika vyumba mbalimbali vilivyojengwa kwa nondo za chuma pamoja na mapaa yaliyoezekwa, ili kizuia jua na mvua inaponyeesha linatumika kufugia ng'ombe wa kisasa kwa ajili ya maziwa.

Mkulima akimwaga vitunguu baada ya kuvivuna shambani na kuvikusanya eneo moja ili kuviweka kwenye magunia tayari kusafirishwa hadi sokoni kwa ajili ya mauzo.

Banda kubwa la kisasa, lililojengwa kwa kutumia mbao na kuezekwa kwa mabati, limegawanywa katika vyumba vidogovidogo ambavyo hutumika kufugia ng'ombe wa kisasa, hasa wanaotoa maziwa ili kutupatia kimiminika hicho kwa ajili ya kuuza.

Mahindi yaliyopukuchuliwa kutoka kwenye magunzi yameanikwa kwa kutumia meza kubwa ya kisasa zilizotengenezwa kwa vyuma na nyavu ili yakaauke tayari kusagwa na kutoa unga, utumikao kupikia chakula cha binadamu na mifugo.

Bustani kubwa ya kisasa inayotumika kuotesha na kukuzia mimea mbalimbali au mbogamboga zilizopo katika uzio na kufunikwa kwa paa aina ya turubai lenye rangi nyeupe, linaloruhusu mwanga wa jua kupenya ili kuendeleza ukuaji.

Wakulima wawili wa kike wa kivuna mbogamboga mbalimbali na kuziweka kwenye matenga ya kisasa yaliyotegemezwa kwa plastiki, tayari kupeleka viwandani kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa.

Banda kubwa la kisasa lililotengeneza kwa ustadi mkubwa likitumika kufugia kuku wengi wa kisasa na sehemu maalumu kwa ajili ya kuwapatia chakula, taa zinazotoa mwanga ili kuwapatia joto linalowasaidia kuishi katika mazingira hayo

Banda kubwa la kisasa lenye vifaranga ndani yake, lililogawanywa katika sehemu mbalimbali ili kuwatenganisha. Pia maeneo maalum kwa ajili ya kuwalishia chakula, taa zitoazo mwanga unaowapatia joto ili waweze kukuwa.

Wakulima makulima mbalimbali, wakichambua kwa ufanisi zao la biashara la kahawa, kabla ya kupelekwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali zikitumikazo kwa zao hilo.

Banda kubwa refu la kisasa lililogawanywa katika vyumba vidovidogo kwa kutumia vyuma vikubwa viitwavyo nondo, paa linalozuia jua kupenya na maji ya mvua inaponyesha, imetumika kufugia mifugo aina ya nguruwe waliowekwa kwa mafungumafungu au makundi.

Banda kubwa lililoezekwa kwa mbao likiwa na kuku wadogo au vifaranga wengi kwa ajili ya ukuaji, sehemu maalumu za kulishia vyakula pamoja na kunyweshea maji; kukiwa na taa zinazomulika na kutoa mwanga ili kuwapatia joto.

Shamba la mbogamboga aina ya chainizi zilizositawi kwenye udongo mwekundu, huku pakiwa na mabomba mengi yaliyopitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, tayari kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, kuhakikisha unyevu muda wote.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi wenye rutuba, limesitawisha mazao aina ya maharage, ambapo pembezoni kuna mabomba marefu yanayopitisha maji na kusambaza eneo zima, ili kuhakikisha unyevu muda wote.

Shamba kubwa pana lenye mimea iliyooteshwa huku kukiwa na mabomba yaliyowekwa kwa mfumo wa kisasa kuruhusu kilimo cha umwagiliaji, ambapo hulimwa wakati wote hata pasipokuwa na mvua.

Shamba kubwa lenye mimea aina ya maharage iliyooteshwa kwa mstari katika matuta madogo, pembezoni kukiwa na mabomba yanayosaidia kilimo cha umwagiliaji ambacho huhakikisha unyevu wakati wote, pia hakiitaji kukua kwa asilimia kubwa.

Mabomba mbali mbali yamepitishwa kati kati ya shamba kubwa lenye matuta madogo madogo, ili kuruhusu kilimo cha umwagiliaji ambacho hua hakitegemei mvua.

Mabomba marefu mengi yaliyopitishwa katikati ya shamba ili kuruhusu kilimo cha umwagiliaji kinachosaidia kuweka unyevu wakati wote shambani, pia hakitegemei mvua kwa ajili ya mazao kukua.

Shamba lenye udongo wenye rutuba, mimea iliyostawi na mabomba mbalimbali yaliyopitishwa katikati ili kuendeleza kilimo cha umwagiliaji na kufanya eneo hilo kuwa na unyevu wakati wote.

Bustani kubwa ya mbogamboga zilizootesha katika ardhi yenye rutuba, bomba kubwa la maji lililotengenezwa kwa mfuko limetobolewa pande zote, ili kuruhusu kimiminika hicho kutoka na kumwagilia udongo ule ili kuruhusu kuwa na unyevu wakati wote.

Mabomba ya kisasa yenye sehemu maalumu zinazotoa maji pia huzunguka kuhakikisha kilimo cha umwagiliaji ambacho maji yanafikia kila mmea, na kuhakikisha hali ya unyevu kwa ajili ya ukuaji.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandikizwa, lenye udongo wenye rutuba pamoja na mabomba yanayotumika katika kilimo cha umwagiliaji ili kufanya eneo lile lilikuwa na unyevu wakati wote ili kusaidia ukuaji wa mboga hizo.

Mandhari nzuri yenye uoto asilia, nyasi fupi rangi ya kijani mpauko, barabara zinazopendeza kwa ajili ya watu wanaopita pamoja na usafiri, miinuko na mabonde, miti mirefu na mikubwa, hali ya hewa ya ubaridi.

Bwawa kubwa lenye maji ya kahawia, majani pembezoni, rangi ya kijani na mitumbwi miwili itumikayo kuvulia samaki, pia kwa ajili ya usafirishaji wanapovuka kutoka eneo moja kwenda lingine kukatiza katikati ya maji hayo.

Mandhari ya asili ikiwa ni hifadhi ya wanyama wazuri kama pundamilia wenye mistari mieusi na mieupe pamoja na ngiri wakichunga katika nyasi fupi zilizozungukwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani, mazingira yanayopendeza na kuvutia kwa watalii.

Bwawa kubwa lililopo katikati ya miinuko, na ardhi iliyo tambarare yenye nyasi fupi, yenye rangi ya kijani kilicho pauka, miti mikubwa mirefu, ya kijani kibichi, mawingu meupe, mandhari hiyo huvutia na pia ina hali ya hewa iliyo safi.

Mandhari ya kuvutia yenye miinuko pembezoni, miti mirefu mikubwa yenye rangi ya kijani, anga la bluu lenye mawingu machache meupe, hali ya hewa ya kupendeza na kuvutia kwa ajili ya watalii na watu wengine wanaotaka kutembelea eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye muinuko mrefu wenye uoto wa asili. Wanyamapori wakichunga katika majani madogo yenye rangi ya kijani, wakiwemo swala wadogo, pundamilia mwenye mistari meupe na meusi ya kuvutia.

Bonde kubwa lenye muinuko pembeni, bwawa dogo lenye maji likizungukwa na uoto wa asili na nyasi zeye rangi ya kijani pia eneo lisilo na majani likiwa pembezoni. Miti mirefu iliyopo pembezoni hali ya hewa ya kuvutia.

Madhari nzuri ya kuvutia yenye milimamirefu, yenye asili ya miamba na nyasi fupi zilizogawika, pamoja na mimea mbalimbali ambayo hustawi maeneo ya jangwani.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima mikubwa pamoja na mabonde, uoto wa asili, nyasi fupi zenye rangi ya kijani, anga jeupe lenye mawingu machache, hali ya hewa iliyo nzuri hasa kwa mazingira ya binadamu na wanyama wengine kuishi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye milima mirefu na mabonde, miti yenye rangi ya kijani, nyasi fupi, njia mbalimbali zitumiwazo na watu kupita, miinuko yakupendeza na kuvutia, hali ya hewa iliyobora yenye ubaridi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyo tambarare, yenye miti mirefu, nyasi fupi zilizokauka na zingine zinazochipua, miinuko pembezoni, anga la bluu, hali ya hewa iliyo bora na ya kuvutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye nyasi fupi yenye rangi ya kijani, zingine zilizokauka, uoto wa asili, miti mirefu kwa mifupi, vichaka vidogovidogo vyenye miti iliyokusanyika, miinuko, anga la bluu lisilo na mawingu; hali ya hewa ya kupendeza.

Mandhari nzuri asilia yenye bwawa kubwa lenye maji rangi ya bluu, miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi pembezoni, pamoja na uwanda wa juu wenye miinuko mifupi na nyasi fupi.

Mlima mrefu wenye theluji kileleni umezungukwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi, majani makavu ya kaki. Pia wanyama wazuri wa pori wakuvutia wanaotembea eneo hilo, mazingira ya kupendeza.

Mnyama mwenye shingo ndefu na miguu mirefu, madoa ya njano kwa meusi; miti mifupi itumikayo kama chakula, nyasi za kuvutia zenye rangi ya kijani; na majengo marefu yaliyopo pembeni, anga la bluu lenye mawingu meupe. Hakika mnyama huyu huvutia.

Bwawa kubwa lenye maji mengi lililopo katikati ya miti mikubwa kuashiria uoto wa asili, miinuko pembeni, anga lenye mawingu mengi meupe, hali ya hewa inayovutia kwa wanyama na binadamu kuzunguka mazingira hayo.

Mandhari nzuri ya asili, yenye miti mikubwa ya kijani kibichi, pamoja na mto mdogo uliokatiza katikati ya nyasi fupi, pembezoni kukiwa na ukuta wa mwamba mkubwa uliopitiwa na mto huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye usawa uliyo tambalale iliona majani pembezoni kukiwa na mlima mrefu uliofika karibu na mawingu; anga lenye rangi ya bluu uoto wa asili unaopendeza na kuvutia hali ya hewa iliosafi na mazingira yaliyobora.

Mandhari nzuri yenye miti mirefu ya kijani, vichaka vidogo na sehemu isiyo na nyasi, inayoonyesha mmomonyoko mdogo wa ardhi. Anga lenye mawingu meusi kuashiria uwepo wa mvua.

Mandhari nzuri yenye uoto wa kijani, milima pamoja na mteremko mkali, vichaka na nyasi fupi zilizo stawi; ikiashiria mandhari nzuri ya kuvutia pamoja na anga lenye rangi nyeupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayoonyesha uwanda wa chini pamoja na miinuko pembezoni, miti mikubwa mirefu, nyasi fupi zenye rangi ya kijani, pamoja na bwawa kubwa lenye maji lililopo katikati ya bonde hilo; mandhari ya kuvutia na kupendeza.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa ya mawe kukiwa na majani mafupi yaliyozunguka eneo hilo, anga lenye rangi ya bluu pamoja na mawingu meupe. Hakika ni ya kuvutia kwa ajili ya watalii na watu wengine wanaotaka kuzuru mahali hapo.

Mandhari nzuri ya asili yenye nyasi pamoja na majani madogo, muinuko mkubwa uliotokana na miamba ya asili inayofanya watalii kufika kwenye eneo hilo na kuzuru ilikujifunza aina mbalimbali za miamba.

Mandhari ya asili yenye mto mdogo uliokatiza katikati ya mchanga mwingi, kukiwa na nyasi fupi, miti mikubwa mirefu yenye rangi ya kijani kibichi pembezoni pamoja na milima mirefu, anga lenye rangi ya bluu likiwa na mawingu machache; hali ya hewa iliyotulia.

Mandhari nzuri iliyo pana yenye miti au uoto wa asili, milima pembezoni pamoja na bwawa kubwa lililopo katikati, lililozungukwa na nyasi fupi anga la bluu lenye mawingu machache meupe.

Mandhari yenye miinuko, wanyama wawili aina ya Twiga wakila majani kutoka kwenye mti mrefu, nyasi rangi ya kaki na mlima mrefu pembezoni anga lenye rangi nyeupe ya kuvutia.

Maandhari nzuri ya kuvutia yenye mlima mrefu wenye theluji kileleni, miti mbalimbali ya asili iliyoota na kustawi nyasi fupi zenye rangi ya kijani mawingu meupe pamoja na anga la bluu hakika ni hali ya hewa ya kupendeza.

Maadhari nzuri ya kuvutia yenye miinuko iliyozungukwa na uoto wa asili, miti mifupi aina ya vichaka iiliyoota kwa makundi ,nyasi zenye rangi ya kijani, pamoja na eneo tambarare lisilo kuwa na uoto. Hali ya hewa ya kupendeza.

Mandhari pana iliyo tambarare, yenye uoto wa asili nyasi fupi, muinuko, anga lenye rangi ya bluu lisilouwa na mawingu, hali ya hewa yakupendeza.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye nyasi ndefu, pamoja na miti mifupi, vichaka mbalimbali kuzunguka eneo hilo. Mlima mrefu ulipo pembezoni uliofikia mawingu meupe yaliyoko angani, hali ya hewa inayopendeza.

Mandhari nzuri yenye hali ya hewa iliyo safi, vichaka vyenye miti mifupi ya kijani, nyasi fupi za kupendeza, anga lenye mawingu mengi meupe, kwa mbali kukiwa na milima mbalimbali inayovutia.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa njia ya asili, likizungushiwa miti iliyogongelewa misumari pamoja na paa la bati, ndani yake kukiwa na ng'ombe waliofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama, huku wakiwekewa majani kama chakula ili waweze kula.

Mfugaji wa kiume ameshikilia mfuko mweupe ulio na chakula akitaka kuwahudumia bata anaowafuga kwa njia ya asili; pia banda kubwa lenye nyavu kama uzio ili kuwakinga na kuwalinda na wanyama wakali; mifugo hawa hutupatia mayai na nyama.

Kanga wanaofugwa kwa njia ya kienyeji, akiwa na vifaranga vyake wakitafuta chakula wenyewe kwenye majani na sehemu zingine, ili kulisha watoto wake.

Mfugaji amesimama katikati ya mifugo mbalimbali, kama; bata, kuku pamoja na kanga, waliofugwa kwa njia ya kienyeji, huku akiwapatia chakula, wamezungukwa na nyasi pamoja na mimea mbalimbali yenye miba kama uzio ili wasitoke nje.

Vifaranga wadogo waliopo ndani ya banda kubwa, tayari kupata chakula kilichowekwa kwenye vyombo maalumu vya kulishia, taa zinazotoa mwanga ili kuwapa joto waweze kukua vizuri pia kutokufa kwa ajili ya baridi.

Mfugaji ameshikilia kuku wawili wakubwa kwa ajili ya kuwapeleka sokoni, kutoka kwenye banda ambalo mifugo hao wamehifadhiwa kwa ufugaji wa kienyeji.

Bustani kubwa ya kisasa yenye uzio, inayoruhusu mwanga wa jua kupita, itumikayo kuzalisha, na kukuzia mbegu, na mimea na mbogamboga mbalimbali, tayari kuleta matunda au mavuno yanayoweza kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Pakiti mbalimbali za mbegu za kuoteshea mimea kama vile mchicha, kabichi, chainizi na spinachi ambazo hutolewa na kampuni ya vuna kusaidia ukuaji ulio bora wa mimea kutokana na mbegu zenye ubora zaidi.

Wakulima mbalimbali waliopo katikati ya shamba wakikausha mbegu za mahindi kwa kutumia mwanga wa jua, huku wakiwa wameziweka juu ya vichanja vilivyotengenezwa kwa miti pamoja na nyavu.

Paketi ndogo la kisasa lilobeba mbegu za managu pamoja na mnavu tayari kuoteshwa na kupandwa shambani ili kukua na kuleta mazao bora kwa ajili ya watumiaji.

Pakiti nyeupe iliyobeba mbegu mbalimbali za kabichi kwa ajili ya kuoteshwa au kupandwa katika bustani, ili kustawi na kuzalisha zao hilo kwa matumizi ya binadamu.

Bustani kubwa ya kisasa itumikayo kuotesha na kukuzia mbegu za mimea na mbogamboga, yenye miti mirefu iliyoshikilia paa kubwa la kisasa, linaloruhusu mwanga wa jua kupenya kusaidia ukuuaji.

Banda kubwa lililojengwa kwa mbao na mfumo wa kisasa linalotumika kuoteshea mbegu za mimea mbalimbali, kukiwa na wakaguzi wakipita kwa kuangalia mimea hiyo iliyostawi.

Bustani kubwa ya kisasa yenye uzio, ambayo hutumika kukuzia na kuotesha mbegu za mimea na mbogamboga mbalimbali, zilizopandwa kwa mistari na safu zilizonyooka, bati au paa linaloruhusu mwanga wa jua kupenya kwa ajili ya ukuaji.

Shamba kubwa lililojaa matuta, likiwa na mimea mbalimbali iliyooteshwa kutokana na mbegu, huku mabomba yakipita katikati kumwagilia, kuhakikisha kuwa na unyevunyevu ndani ya eneo hilo wakati wote.

Bustani kubwa ya kisasa yenye vifaa vilivyotengenezwa kwa ustadi kama vile ndoo nyeusi na makabati yaliyo lazwa chini yaliyo gawanywa katika vyumba vidogo vidogo ambavyo hutumika kuotesha na kukuzia mbegu za aina mbalimbali.

Shamba kubwa lenye mazao mbalimbali yaliyooteshwa yakiwemo mahindi pamoja na mbogamboga, huku ikipitishwa mirija kwaajili ya umwagiliaji wa maji na kufanya ardhi kua na unyevu mda wote.

Shamba kubwa la mahindi yaliyooteshwa kwa mistari kwenye ardhi yenye rutuba, rangi nyeusi, yakikua vizuri kwa hali ya hewa inayopendeza tayari kujipatia mazao mengi yatakapokomaa.

Bustani kubwa ya kisasa, inayotumika kuotesha na kukuzia mbegu za mimea mbalimbali, iliyozungushiwa uzio na kufunikwa na turubai lenye rangi nyeupe ili kuruhusu mwanga wa jua kupita, kusaidia ukuaji na urutubishaji wa mimea hiyo.

Bustani kubwa ya kisasa iliyo zungushiwa uzio itumikayo kuotesha mbegu za mimea na mbogamboga mbalimbali, paa linaloruhusu mwanga wa jua kupita ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Pakiti zilizotengenezwa kwa nailoni kutoka kampuni ya "Showa" zimebeba mbegu za kisasa za matikiti zenye ujazo wa gramu tano, tayari kupelekwa shambani na kuotesha mazao hayo.

Duka kubwa la kisasa lenye kabati zilizowekwa pia zimepangiliwa katika mpangilio mzuri kukiwa na mbegu aina tofauti tofauti zinazouzwa tayari kwenda kupandwa na wakulima watakaohitaji au kununua.

Pakiti ndogo zenye rangi ya kaki iliyofungwa kwa ustadi, ikiwa imehifadhi mbegu za nyanya kubwa za kisasa. Ambazo huwekewa virutubisho kwa ajili ya mazao na ukuaji ulio bora.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao za miti, dirisha dogo lililozibwa kwa nyavu ili kupitisha hewa na mwanga, mlango mdogo unaoruhusu mifugo midogo inayoweza kufugwa ndani ya eneo hilo; hasa mbwa, kuku na bata kwa usalama zaidi.

Daktari aliyevalia mavazi meupe pamoja na nesi aliemshikilia mbwa mdogo wakimkagua na kumtibu pale alipokuwa ana shida, tayari kumjali na kuonyesha urafiki mzuri baina ya binadamu na mifungo.

Mabanda ya kisasa yenye rangi ya kaki na kijani yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na nyavu ndogo zilizowekwa dirishani ili kuruhusu hewa na mwanga kupenya, hutumika kufugia wanyama wadogo kama; mbwa, kuku, bata. Hasa majumbani tayari kwa kuuzwa baada ya kuwekwa njee ya jengo.

Mabanda ya kisasa yaliyotengenezwa kwa mbao yenye milango midogo pamoja na madirisha yaliyozibwa kwa nyavu, ili kuruhusu mwanga na hewa kupenya ndani katika tayari kwa mauzo kwa wanaoitaji ambayo hutumika kudumia kufugia mifugo midogo midogo kama kuku, bata ,mbwa, bata na kanga.

Madaktari wa mifugo pamoja na watu wanaomiliki, to wamesimama pembezoni wakiwaangalia mbwa wa kisasa pamoja na wakienyeji, huku wakiwakagua na kuwatibu pia kuwapa chanjo kwa ajili ya kuepuka magonjwa mbalimbali.

Mabanda madogo, yaliyotengenezwa kwa mbao za miti asilia, milango midogo, madirisha yaliyowekewa nyavu ili kuruhusu mwanga kupenya. Hutumika kufugia mifugo midogomidogo kama kuku, bata, mbwa yamewekwa tayari kwa mauzo kwa wateja wanaohitaji.

Banda la kisasa la kufungia mbwa, lililowekwa ndani ya gari dogo lenye nyavu, ili kuruhusu mwanga na hewa kumfikia kiumbe huyo ambae hutumika kwaajili ya ulinzi majumbani.

Banda dogo la kisasa lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati ili kuzuia jua pamoja na mvua. Milango miwili itumikayo kufungia mifugo midogomidogo kama: mbuzi, kuku, mbwa na bata; sehemu ya nje kwa ajili ya vyakula.

Banda kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa kuta za mbao na kuezekwa kwa bati, nondo zilizopangwa zenye nyavu na mlango mkubwa kwa ajili ya kufugia mbwa, meza kubwa kwa ajili ya kupumzika na sehemu ya kulishia chakula, wanyama hawa hutusaidia kwa ulinzi.

Mfugaji wa mbwa akiwa amesimama ndani ya uzio uliotengenezwa kwa nyavu, ili kuwazuia wanyama hao kudhuru watu walioko njee ya eneo hilo. Hutumika kwa ajili ya ulinzi na usalama majumbani kwetu.

Mnyama mkubwa wa porini aitwaye tembo akila majani aliyowekewa kama chakula na watu wa hifadhi hiyo, huku akipigwa picha na watu wanaomtazama hasa watalii kutoka sehemu mbalimbali huvutiwa na viumbe hawa.

Mtu mmoja amepanda juu ya farasi huku mwingine akiwafata nyuma, wakikatiza kwenye njia nyembamba iliyopo katikati ya msitu wenye miti mikubwa mirefu, wanyama hawa hutumika kama chombo cha usafiri.

Mkaguzi na mlinzi wa wanyama pori aliyevaa koti la rangi ya kijani, akimlisha nyama mkubwa maziwa yaliyoko ndani ya chupa aitwaye (tembo), ili kumsaidia kupata chakula na kuweza kukua juu ya virutubisho vinavyopatikana katika kimiminika hicho.

Wanyama wakubwa wa porini waitwao tembo pamoja na watoto wake wakinyweshwa maziwa na walindaji au wakaguzi wa wanyama pori huku watu wakiwa pembeni wakiwaangalia kama kivutio.

Wanyama pori wakubwa na wadogo waitwao tembo, wakiwepo pembeni ya muinuko wenye udongo mwekundu, wakijipakaza na kuwalinda watoto wao wanaotembea pamoja. Wanyama hawa huvutia kwa maumbile yao na tabia zao.

Mnyama wa porini aina ya swala mwenye pembe ndevu za kuvutia, rangi ya kahawia akila nyasi fupi zilizopo katika eneo hilo ili kujipatia chakula kwa ajili ya ukuaji.

Wanyama watatu wenye shingo na miguu mirefu, ngozi zenye madoa ya kahawia na nyeupe waitwao twiga. Wakiwa pembezoni mwa miti mirefu itumikayo kama chakula na nyasi fupi zenye rangi ya kijani, huvutia na kupendeza hasa kwa watalii na watu wengine.